Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mbele yake kuna tarakilishi iliyofunguliwa, simu ya rununu iko mezani, kalamu na vitabu vingine ambavyo vimefunguliwa. Anasoma kupitia njia ya mtandao. Taa imewekwa karibu sana na yeye.

Hawa ni watu ambao wameketi chini wameshika tarakilishi ambayo imefunguliwa. Wamevalia chombo cha kusikia kwa masikio wanasoma kwa njia ya mtandao, huku wakisikiliza

Huyun ni mtu ambaye ameketi chini. Mbele yake kuna tarakilishi mbili ambazo zimefunguliwa. Mezani mwake kumejaa bidhaa za aina mbali mbali ikiwa vitabu ambavyo vimefunguliwa na simu ya rununu. Anasoma na kwa njia ya mtandao.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mezani mwake kuna tarakilishi iliyofunguliwa na anafanya kazi ya kuchapa nayo. Kando kuna simu ya rununu, daftari na kalamu pia.

Hawa ni watoto ambao wamekiti chini. Mbele yao kuna tarakilishi ambazo zimeekwa mezani. Mmoja wao amevalia kofia, kando kuna ubao mweusi. Wanasoma kupitia njia ya mtandao. Nyuma yao wengine wamesimama huku wakiwatazama.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Pande zote kuna maua ambayo yamepandwa kwake. Ameshika kitabu ambacho kiko na picha, anakifungua na kukitazamisha mbele. Anasoma kwa njia ya mtandao.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mezani mwake kuna vitu vingi. Mbele kuna tarakilishi ambayo imeakishwa. Amevalia chombo cha kusikia kwa masikio. Ameshika kalamu mkononi, anasoma kwa njia ya mtandao.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa na kikombe cha chai na vitabu ambavyo pia zimefunguliwa. Anasoma kupitia mtandao.

Hawa ni watu ambao wameketi chini, mbele yao iko tarakilishi ambayo imefunguliwa. Mezani kuna vitabu, wamevalia miwani wanaitazama huku wakisoma kupitia mtandao.

Hawa ni watoto ambao wako darasani wamevalia sare ambazo zinafanana. Ubao mkubwa uko nyuma yao. Mbele yao wako na tarakilishi ambayo imefunguliwa. Wanasoma kupitia njia ya mtandao.

Huyu ni mtu ambaye ameketi mezani mwake kuna tarakilishi iliyo mbele imefuguliwa. Anafanya kazi akiitazama. Anasoma kwa njia ya mtandao. Mezani pia kuna vikombe ambazo zimewekwa.

Hii ni meza ambayo imeekelewa tarakilishi iliyofunguliwa. Kando iko daftari ambayo iko na kalamu, kikombe kiko hapa, maua yamewekwa kando.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa, anawasiliana na mtu kwa njia ya mtandao. Mezani kuna maua ambayo iko kwa kikombe.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini mezani mwake. Yuko na daftari na kalamu ambaye ameshika. Tarakilishi yake iko mezani na ameifungua. Anasoma kupitia njia ya mtandao.

Hawa ni watu ambao wameketi. Mbele yao kuna tarakilishi ambazo zimefunguliwa, mmoja amesimama nyuma yao, wameakisha tarakilishi, mwingine amevalia miwani, wanaosoma kupitia mtandao.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna kitabu ambacho kimefunguliwa na zingine ambavyo vimefungwa. Kando kuna taa iliyo karibu na yeye. Nyuma kuna mwalimu ambaye anamfunza kusoma kwa karibu.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini, mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa ,kando kuna maua na kalamu ambazo zimewekwa kwa chupa, anasoma, ameshika kalamu na karatasi anasoma kwa njia ya mtandao.

Huyu ni mtoto ambaye ameketi chini. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa na kitabu ambacho kimefunguliwa. Kando kuna gilasi ya maziwa ambayo imewekwa pale na gilasi ambayo imewekwa kalamu.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Ameshika kalamu mkononi mwake na kitabu ambacho kimefunguliwa; Amevalia chombo cha kusikiza. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa na chombo ambacho amerusha kalamu. Kando kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Kando kuna simu ya rununu na mkebe ambao umewekwa kalamu. Kuna daftari kando.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Amevaa chombo cha kusikiliza kwa masikio. Amefungua tarakilishi yake iliyo mbele. Anaitazama huku akisikiliza mwalimu.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mbele ya meza yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Amevalia chombo cha kusikia kwa masikio. Kando kuna kalamu, nyuma yake kuna vitabu na kikombe.

Huyu ni mtoto ameketi mezani mbele yake kun tarakilishi ambayo imefunguliwa ameshika kitabu na kalamu, kuna maua mezani, anasoma kupitia mtandao.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mezani mwake kuna tarakilishi ambayo iko mbele. Aemshika simu ya rununu mkononi. Kando kuna kikombe kimewekwa kalamu. Nyuma yake kuna meza iliyowekwa. Amevalia chombo cha daktari shingoni.

Hawa ni watoto ambao wako darasani. Juu ya meza kuna tarakilishi ambayo wote wanatazama. Wengine wameshika kalamu. Nyuma yao kuna watoto wengine ambao wamesimama.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Ameshika kalamu mkononi. Kuna kitabu ambacho kimefunguliwa. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Anaitazama kwa makini sana.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mezani mwake kuna kitabu ambacho ameshika na kalamu. Upande mwingine ameshika simu ya rununu ambayo imewekwa mahala juu akiitazama. Kando kuna kitabu ambacho kimewekwa mezani.

Huyu ni mtu ambaye amesimama na simu yake ya rununu mkononi. Amevalia miwani. Amebeba mfuko wake kwa mabega. Kando yake kuna mtu ambaye anatembea. Pande nyingine kuna gari la moshi.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna tarakilishi iliyo mbele yake imefunguliwa. Ameshika kalamu na kitabu. Anasoma kwa njia ya mtandao. Kando yake kuna mfuko ambao umewekwa na vitabu ambavyo vimewekelewa mezani.

Hawa ni watu ambao wameketi chini. Mezani mwao kuna vitabu na kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Wanatazama mahala pamoja wote. Wanasoma kupitia njia ya mtandao.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Ameshika kalamu kwa mkono na anaandika kwa kitabu. Nyuma yake kuna rafu ambayo iko na vitabu.

Hawa ni watu ambao wameketi chini, mbele yao kuna tarakilishi ambazo zimefunguliwa wamevalia vyombo vya kusikia kwa masikio. Nyuma yao kuna watu wengine ambao pia wameketi, wanatazama tarakilishi kwa makini.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Nyuma kuna picha za kuonyesha jinsi ya kusoma na hata kando yake pia kunayo. Mezani kuna miwani ambayo imewekwa.

Huyu ni mtu amejitandaza kwake. Ameshika tarakilishi kwa mapaja yake na ameifungua. Amevalia miwani. Anasoma kupitia mitandao. Kuna giza sana.

Hawa ni watoto ambao wameketi chini. Mbele yao kuna tarakilishi ambazo zimewekwa mezani. Kila mmoja anajaribu kubonyeza kidude cha tarakilishi iliyo mbele. Mwalimu anawafunza jinsi ya kusoma.

Huyu ni mtu ambaye ameketi mezani ameshika kalamu na kitabu. Mbele yake tarakilishi ambayo imefunguliwa inaonyeshana picha. Anasoma kwa njia ya mtandao huku akiandika.

Hawa ni watu ambao wameketi chini. Mbele yao kuna tarakilishi ambazo zimefunguliwa. Kuna vitabu vimefunguliwa na kalamu wameshika mkononi. Wamevalia chombo cha kuskiza kwa masikio. Mwengine amevalia miwani. Wanatazama tarakilishi kwa makini. Nyuma yao kuna watu ambao wameketi wakizungumza.

Huyu ni mtu ambaye ameketi, mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa, mkononi ameshika balbu, anasoma kwa njia ya mtandao. Nyuma yake kuna rafu ambayo ikona vitabu.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini kwa mkeka. Ameshika kalamu na datfari yake. Amevalia chombo cha kusikiliza kwa masikio. Ameweka tarakilishi yake ambayo imefunguliwa kwa mapaja akiitazama. Nyuma yake kuna kiti. Kando kuna maua ambayo inamea.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Amevalia chombo cha kusikiliza kwa masikio, ameshika kalamu. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo anaitazama, kando kuna simu ya rununu.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa inaonyeshana picha za watu mbalimbali. Mkono wake iko juu ya tarakilishi. Kando kuna tunda ambalo limewekwa.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Amejishika kidevu. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Kando kuna kikombe cha kahawa mezani.

Hii ni mfano ya tarakilishi ambayo imewekwa mezani, kando kuna vikombe, kuna kitabu ambacho kimefunguliwa na kiko na kalamu pia . Tarakilishi imefunguliwa.

Hawa ni watu ambao wamesimama, wengine wameshika vitabu mkononi na mwingine ameshika mkebe, mwingine ameshika simu ya rununu mkononi. Wote wanatazama simu hii kwa makini.

Hawa ni watu ambao wameketi chini sakafuni wamekuja miguu. Mbele yao kuna tarakilishi, kando kuna mfuko mkubwa. Wameshika vitu mbalimbali kalamu na hata mfuko mdogo wanatazama tarakilishi.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Kuna vitabu ambavyo vimefunguliwa pia. Kando kuna simu ya rununu hata na kikapu.

Hawa ni watu ambao wameketi mezani. Mbele yao kuna tarakilishi. Kuna mtu ambaye ameshika kitabu. Wanasoma wakitabasamu wote. Kando kuna kitabu ambacho kimefungwa.

Hawa ni wanafunzi ambao wamesimama. Mwalimu ameketi mezani akifungua tarakilishi. Wanatazama tarakilishi wote. Nyuma yao kuna ubao mweusi.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Juu ya meza kuna tarakilishi ambayo anatumia. Mikono yake ndiyo inayoonekana. Kando kuna kitabu na pia kuna mmea.

Huu ni mfano wa darasa. Linaonyesha wanafunzi na mwalimu akiwa pale mbele akiendelea kuwafunza. Ubao umechorwa vitu tofauti tofauti za kuwasaidia kusoma na kuelewa.

Hawa ni wanafunzi ambao wako darasani wamevalia sare ambayo inafanana wameketi kwenye dawati moja. Mbele yao kuna tarakilishi ambayo wanatazama nyuma kuna ubao mkubwa sana mweusi.

Huyu ni mtu amabaye ameketi chini .Mezani mwake kuna tarakilishi mbele ambayo imefuguliwa kando kuna chupa ambazo zimewekwa, ameshika kalamu mkonononi mwake.

Huu ni mfano wa tarakilishi ambao umeekelewa juu ya meza. Ndani kunaonekana picha ambayo imechorwa. Nyuma yake kuna picha ambayo imerudiwa imewekwa kwenye ukuta.

Hii ni mfano wa tarakilishi ambayo imefunguliwa. Imewekwa kofia juu. Kando mezani kuna vitabu ambavyo zimepangwa vya rangi tofauti tofauti.

Hawa ni watoto ambao wako darasani wameketi. Kila mmoja yuko na tarakilishi yake mezani. Wanatazama wakisoma pamoja huku wakiangalia. Kando kuna dirisha ambayo inaleta mwangaza.

Hawa ni wasichana watatu ambao wameketi na kushika tarakilishi moja, wanaitazama wote. Nyuma yao kuna wengine ambao wameketi. Kuna miti pia.

Hii ni picha mfano wa takilishi ikiwa na kitabu ndani. Kando kuna mfano wa vitabu na kalamu, kofia ya kuonyesha elimu, mwalimu ambaye amesimama kando na pia kuna kikombe cha kuonyesha ushindi.

Hawa ni watu wawili wanatumia simu ya rununu. Mmoja ameketi chini amevalia miwani mwingine yuko nyuma yake amemwekelea mkono kwa mabega. Mkono mwingine ameekelea mezani wanatazama mahala pamoja.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mbele yake kuna meza ambayo imewekwa tarakilishi. Anaonekana akisoma. Pia nkuna maua ambayo imewekwa kando ya meza.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ameketi. Anaonekana kuwa akisoma tarakilishi yake iliyo juu ya meza. Kando yake kuna kikombe. Pia ameshika kalamu na kijitabu.

Huyu ni mtoto ambaye ameketi mezani. Mbele yake kuna tarakilishi. Pia kuna kitabu ambacho amefungua. Ameshika kalamu mkononi, huku akitazama mbele.

Hii ni bweni. Iko na vitanda nne vya ghorofa. Kuna meza na kabati, kwa paa kuna taa ambayo inawaka. Sakafu yake ni safi sana.

Huu ni ukumbi wa maamkuli, uko na madirisha yaliyo makubwa sana ya kuleta mwangaza. Kuna mlango mmoja. Meza na viti zimepangwa kwa utaratibu mkubwa, ni vya rangi tofauti tofauti.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda vya chuma. Vimewekwa mito inafanana. Vimetandikwa rangi matandiko yanafanana. Inaonekana zinasongamana sana.

Hii ni bweni iliyojengwa na mtindo wa kisasa, dirisha yake ni kubwa inaleta mwangaza, iko na meza ambayo imewekwa na kiti kimoja. Kuna kiti cha kupumzikia, ambacho kimewekwa kando.

Hawa ni watoto ambao wako darasani, wameketi na kulala mezani. Mwalimu amesimama huku akiwatazama wote. Ukutani kumewekwa makaratasi mengi ya kusoma.

Hii ni bweni. Iko na vitanda viwili vimewekwa mito ambayo inafanana. Kuna daraja ya kuenda pande ya juu. Iko meza moja iliyo na kabati za chini na kiti kimoja.

Hii ni bweni iko na vitanda vya ghorofa vimejengwa na mbao . Vyote vimetandikwa vizuri sana . Iko na choo na bafu ndani . Imepakwa rangi ya kuvutia sana.

Hiki ni kiwanja cha mpira wa mkono ambacho kimejengewa ndani. Watu wako wanafanya mazoezi, kochi ameketi juu akiwatazama vile ambavyo wanafanya mazoezi. Wamevalia sare zimefanana za michezo.

Ni bweni liko na vitanda vya ghorofa ambavyo vimejengwa na chuma. Dirisha ni kubwa ya kuleta mwangaza. Watu wamejitandaza vitandani vya chini. Kwa sakafu kuna viatu ambavyo vinaonekana.

Hii ni bweni, iko na vitanda vinne vya ghorofa. Kuna dirisha kubwa ambayo inaleta mwangaza. Watu wawili wamekaa kwa vitanda vya juu, mwingine amelala kitanda cha chini. Sakafuni kuna viatu ambavyo zinaonekana.

Hili ni darasa ambalo limejaa watoto. Kila mmoja ameketi chini, wamevalia sare ambazo zinafanana .Kuna walimu watatu ambao wamesimama, kila mmoja anawazungumzia peke yake.

Hii ni bweni iliyopangwa vizuri sana na ni safi sana, iko na meza moja nyeupe na kiti cha rangi mweupe. Mpangilio wake unavutia, iko na mwangaza mkubwa wa kutosha.

Hawa ni wanafunzi ambao wako na mwalimu wao kwa jumba kubwa ya shule. Iko na madirisha yaliyo juu zaidi. Wengine wameketi kwenye sakafu na wengine wameketi kwa viti, wengine wamesimama. Mwalimu yuko mbele akiongea, kando kuna mito ambayo imewekwa.

Hii ni maabara ya tarakilishi iko na watoto wengi sana wamekaa kila mtu na tarakilishi yake ikiwa mbele, wametanzama pande tofauti tofauti, wanasoma kwa njia ya mtandao.

Hii ni bweni, ikona vitanda viwili vya ghorofa, iko na kabati iliyo na masanduku mengi. Kando kuna meza iliyo na kiti. Dirisha iko wazi na ni kubwa. Sakafu pia imetengezwa vizuri sana.

Hawa ni watoto ambao wanafanya mazoezi ya mpira wa kandanda. Wamevalia sare zinafanana. Wako na kochi ambaye anawafunza jinsi ya kucheza.

Huu ni ukumbi wa mihadara umepangwa fiti kwa utaratibu mkubwa vizuri sana ni mkubwa sana uko na dirisha kubwa ambayo inaleta mwangaza ndani na taa yamejengwa vizuri huku kwotw kunaonekana kuzuri.

Hii ni maabara ya tarakilishi. Watoto wameketi na kila mmoja anatazama tarakilishi yake. Kuna mwalimu ambaye anawaonyesha jinsi ya kutumia. Amesimama nyuma yao.

Hii ni darasa kubwa ambayo Iko na viti imepangwa kwa ustaarabu mkubwa na sakafu yake umewekwa mkeka wa rangi ya manjano.

Hii ni bweni, iko na vitanda vya gorofa ambavyo vimejengwa na mbao, katikati kuna njia kando yake kuna dirisha ambayo imewekwa na imewekwa pazia. Imeleta mwangaza ndani, kuna vitu ambavyo vimeekelewa kwa kitanda juu.

Hawa ni watu ambao wako uwanjani wanajitayarisha kucheza ,uwanja umewekwa ua la mawe kando yake kuna miti mikubwa ambayo imepandwa na kuna nyumba ambazo ziko.

Hii ni bweni ya vitanda vinne vimejengwa na mbao vya ghorofa . Vingine vimetandikwa na vingine havijatandikwa . Kuna dirisha kubwa sana ambayo inaleta mwangaza ndani . Sakafu ni safi sana.

Huu ni ukumbi wa mihadhara ukona viti vyekundu ambavyo vimepangwa kwa ustaarabu mkubwa. Watu ni wengi ambao wameketi chini, kuna watu ambao wamevalia sare zimefanana, paa liko rembo sana na taa zinaonekana kuwaka.

Hii ni bweni. Liko na vitanda vya juu na vya chini. Imepangwa kwa utaratibu mkubwa sana. Kando yake kuna dirisha ambayo inaleta mwangaza. Imewekwa mito peke yake, bado hazijatandikwa.

Hii ni basi ya shule kubwa sana inabeba wanafunzi wengi imepakwa rangi moja kote imeegeshwa pahala peke yake pako na nyasi. Nyuma yake kuna gari ingine ambayo imeegeshwa.

Hii ni bweni kubwa iko na vitanda vingi ambavyo vimejengwa na chuma vya juu na chini. Kuna kiti ,sakafu iko safi sana na dirisha kubwa ambayo inaleta mwangaza ndani.

Hii ni bweni ikona vitanda viwili, vimegawanyishwa katikati na kabati. Kuna dirisha kubwa inaleta mwangaza, zimetandikwa kwa rangi moja, sakafu ni safi sana.

Hii ni bweni iko na vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vizuri sana. Katikati kuna njia ambayo imewachwa . Kuna dirisha ambayo inaleta mwangaza ndani. Sakafu ni safi sana.

Hii ni shule kubwa ya ghorofa imejengwa na mtindo wa kisasa, kuna miti ambayo imepandwa ya kuleta urembo. Nyuma kuna tanki kubwa ya kuhifadhia maji.

Hii ni bweni iliyo na vitanda vingi ambazo zimetengenezwa na chuma. Zingine ni za ghorofa na zingine ni za kawaida. Kuna nguo zimeanikwa chini ya mito na dirisha kubwa ambayo inaleta mwangaza ndani.

Huu ni uwanja wa ndani wa kuchezea mpira wa tenisi, wachezaji wanacheza kwa bidii sana, kando kuna mwamuzi wa tenisi ambaye anawaangalia.

Hii ni bweni. Imewekwa kitanda kimoja ambacho kimetandikwa vizuri sana. Sakafu ni safi sana. Kando kuna dirisha ambayo imewekwa ya kuleta mwangaza na imewekwa pazia.

Hii ni bweni iliyopangwa na mpangilio mzuri sana. Vitanda vimejengwa kwa mbao na ni vya ghorofa. Vikona ngazi ya kufika juu. Sakafu ni safi sana. Ikona mlango wa rangi ya kijani kibichi.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda vingi vimejengwa kwa chuma vya ghorofa. Sakafu yake ni safi sana. Kuna kiti ambayo imewekwa kando. Kuna madirisha makubwa ya kuleta mwangaza.

Huu ni ukumbi wa mihadhara. Uko na viti na madawati ambayo yamepangwa kwa ustaarabu mkubwa. Njia imewachwa katikati ya kupita. Ukutani kumewekwa ubao mweupe wa kusaidia kusoma. Madirisha yako makubwa sana ya kuleta mwangaza ndani.

Hii ni bweni kikiwa na kitanda kimoja, kabati ya kuweka nguo iliyo na kioo, dirisha moja, meza moja na kiti kimoja. Ukutani una msalaba ambao umewekwa. Kwa paa iko chandarua cha kuzuilia umbu.

Hii ni barabara ya shule ambayo ni kubwa sana. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa ikona mashini za kutumiwa na vitu tofauti tofauti hata na viti.

Hili ni darasa ambalo liko na watoto wameketi kwa viti na kulala kwa meza. Njia imewachwa katikati. Mwalimu amesimama katikati kuwatazama. Ukutani kumewekwa makaratasi ya kusoma na kuwasaidia na picha.

Hii ni maabara kubwa. Tarakilishi zimewekwa kwa kila meza. Zimepangwa kwa utaratibu. Dirisha ni kubwa sana za kuleta mwangaza ndani. Paa liko na mataa.

Hii ni darasa ambayo iko na wanafunzi wameketi kwa madawati zao. Mbele kuna mwalimu ambaye anaendelea kuandika kwa ubao mweupe. Kando kuna ubao wa matangazo. Mlango umefunguliwa.

Hawa ni watu ambao wako katika ukumbi wa muhadhara. Wameketi kwa viti kila mmoja. Mbele yao kuna mtu ambaye amesimama akiwafunza. Kando kuna madirisha ambayo yamefunguliwa yanayoleta mwangaza. Katikati kuna njia kubwa.

Hawa ni watu ambao wanaocheza mpira wa kandanda wa mguu. Nyuma yao kuna hema na watu ambao wameketi, wakiwaangalia jinsi ambavyo wanacheza mpira.

Hii ni bweni imepangwa vitanda vya chuma vya ghorofa chini na juu. Masanduku yamewekelewa kwa kila kitanda. Kuna njia imewachwa katikati, sakafu yake ni safi sana. Kando kuna dirisha ambayo inaleta mwangaza.

Hii ni maktaba kubwa ambayo imepangwa kwa njia nzuri sana. Vitabu vimepangwa kwa rafu. Kuna watu ambao wamesimama wakitafuta vitabu ambavyo wanataka kutumia. Pia kuna ngazi ya kupanda juu.

Hii ni bweni i na kitanda kimoja kikubwa. Kando yake kuna dirisha ambayo imefunguliwa ya kuleta mwangaza. Una meza moja. Una mkeka ulio nusu huko karibu na kitanda.

Huyu ni mtu ambaye yuko kwenye bwawa la kuogelea. Amevalia miwani na kofia ya plastiki kujizuilia maji kwa macho. Yuko katika mahala ambako pako ndani sana.

Hii ni bweni ambayo ikona vitanda viwili, moja iko juu na ingine iko chini. Kando kuna meza ambayo ikona viti viwili. Kuna dirisha kubwa ya kuleta mwangaza ndani.

Hii ni bweni ikona vitanda vinne vimetandikwa vizuri sana. Kando yake kuna dirisha ambayo inaleta mwangaza. Kuna viti viwili na meza katikati.

Hiki ni chumba cha kulala. Kimewekwa kitanda ambacho kimetandikwa vizuri sana. Kando kuna dirisha kubwa ambaayo inaleta mwangaza. Sakafu ni safi sana. Pia kuna pahala pa kuanika taulo.

Hili ni darasa la watoto wa shule ya msingi. Kuna viti na meza ambazo zimepangwa. Mbele kuna ubao mweupe. Kando kuna rafu. Pia kuna dirisha la kuleta mwangaza.

Hii ni bweni, iko na vitanda viwili. Kimoja juu na kingine chini. Vimetandikwa vizuri sana. Kando kuna dirisha kubwa. Pande nyingine pia kuna kabati ya kuweka bidhaa mbalimbali.

Hii ni darasa ambalo iko na viti na dawati. Juu ya dawati kumewekwa vitabu. Kando kuna dirisha kubwa. Nyuma kuna kitambaa cha rangi ya manjano ambacho kimewekwa kwa ukuta.

Hii ni bweni, iko na vitanda vinne. Mbili viko juu na vingine ziko chini. Zimetandikwa vizuri sana. Kando kuna dirisha kubwa ambayo inaleta mwangaza ndani.

Hii ni bweni. Iko na vitanda viwili. Vimetandikwa vizuri sana. Kando kuna dirisha ya kuleta mwangaza. Sakafu yake ni safi sana. Juu kuna chandarua ambacho kimewekwa kwenye paa cha kuzuilia mbu.

Huu ni ukumbi wa mihadhara . Umejaa wanafunzi wa shule mbalimbali ambao wamevalia sare mbalimbali . Wengi wameshika vitabu wanaandika . Wanasikiliza wanachoambiwa.

Hii ni darasa ambayo iko na viti na madawati. Mbele yake kuna kabati. Pia kuna ubao ambao umepakwa rangi nyeusi. Kwenye viti kuna vitu ambavyo vimewachwa.

Hili ni bweni la wanafunzi ambalo limejengwa likiwa la ghorofa chini na hata juu. Katikati tunaona pahali pa kuanika nguo, mle juu tunaona ya kwamba wameweka vifaa ambavyo ni vya kuhifadhi maji ya mvua.

Huu ni ukumbi wa mihadhara. Uko na viti vingi ambavyo ni vya rangi nyekundu. Limepangwa kwa utaratibu mzuri sana. Katikati mumeachwa njia. Mle kando kuna dirisha.

Hili ni darasa ambalo limejengwa vizuri sana. Ndani yake kuna daftari na pia viti. Zimepakwa rangi ambayo inafanana. Inaonekana kuwa na mpangilio mzuri sana.

Hii ni bweni, iko na vitanda viwili. Katikati mumewekwa mkeka . Kando pia kuna meza na viti viwili ambavyo vimepangwa. Iko na dirisha ya kuleta mwangaza.

Hii ni darasa ambalo liko na dawati na viti. Limepangwa kwa utaratibu sana. Nyuma yake kuna picha ambazo zimewekwa ukutani, zilizo na picha za kuwasaidia wanafunzi kusoma. Mbele kuna dawati la mwalimu.

Hii ni bweni ambayo iko na vitanda viwili kando yake kuna kabati ya kuwekea nguo, kunao watu ambao wako katika vitanda hivi na mwingine pia amesimama kando, kila mtu yuko na shughuli zake.

Huu ni ukumbi wa mihadhara. Uko na viti vingi, ambavyo vimepangwa. Iko na madirisha makubwa sana ya kuleta mwangaza. Imepakwa rangi ambayo ni nyeupe.

Hawa ni wanafunzi ambao wako katika maktaba. Wanaonekana wakiwa na vitabu mingi ambazo wamewekelea mezani. Wengine wanaandika na wengine wanasoma. Kando yao kuna rafu ya vitabu.

Hii ni bweni ya shule ambayo iko na vitanda viwili, vimewekwa mahala pamoja ili kuweza kuwa na nafasi kubwa. Kando yake kuna nguo ambazo zimewekwa juu. Pia kuna paa ambalo limewekwa. Linaonekana limegawanishwa.

Hili ni darasa ambalo liko na wanafunzi wengi. Madawati yake yamefanana yote, mbele kuna mwalimu ambaye anawafunza. Kila mmoja anaonekana kuekelea vitabu, mezani akisikiliza kwa makini.

Hii ni bweni ambayo imepangwa kwa ustaarabu mkubwa. Iko na vitanda vya juu na chini, ni safi sana. Kila kitu inafanana hapa. Iko na madirisha makubwa ya kuleta mwangaza.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili wako uwanjani na sare ambazo zinafanana. Wanavuta kamba kama jinsi ya kufanya mazoezi. Kando kuna hema ambayo imewekwa na miti ni kubwa.

Hawa ni watoto wa shule ya upili wasichana wamevalia sare ambazo zinafanana za shule. Wamepanga foleni nzuri sana. Nyuma yao kuna miti mikubwa na nyumba ndogo ambayo imejengwa.

Huyu ni mwanafunzi ambaye amevalia sare za shule, amesimama ndani ya hema wakiwa na mtu mwingine. Mbele yao kuna meza na kabati ambayo imewekelewa. Kando kuna watu wengine ambao wamevalia sare.

Hii ni shule ya upili. Watoto hawa wamevalia sare ambazo zinafanana. Wamesimama vizuri sana wakishikilia vitabu mkononi. Nyuma yao kuna basi kubwa ya shule.

Hawa ni wanafuzi wa shule ya upili ambao wako katika uwanja unaozingirwa na miti. Wengine wameketi na wengine wamesimama. Kando kuna mfuko ambao umewekwa.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili wamesimama. Kila mmoja ameshika simu yake ya rununu akiitazama. Nyuma yao kuna mti ambao ni mkubwa sana.

Hawa ni wanafunzi ambao wamevalia sare zimefanana. Wako na mwalimu, anawapa kila mmoja mmea. Mbele kuna mashimo ambayo yamechimbwa. Nyuma yao kuna nyumba ambayo ni ya kifahari na kuna miti mikubwa.

Hawa ni watu wamepiga foleni ya kupakua chakula ambacho kimeandaliwa. Kila mtu yuko na fursa ya kupakua ambacho kinachompendeza na pia kinachomtosha.

Hii ni shule ya upili ya vijana na wasichana. Wamevalia sare ambazo zinafanana. Mbele yao kuna mwalimu. Kando kuna mtu ambaye anapiga picha. Watu wanapewa vyeti vya kuhitimu.

Hili ni darasa ambalo liko na watu walemavu wa kuskia , mwalimu mmoja ameketi chini huku akiongea kwanjia ya ishara yule mwingine amesimama akiwaangalia. Watoto wameshika kalamu na karatasi wakiwa mezani.

Hawa ni watu ambao wameketi chini mezani. Mmoja amevalia miwani . Ako na kitabu ambacho kimefunguliwa. Wanasoma kwa kugusa na vidole. Wanatumia braille . Mmoja yuko na ulemavu wa macho.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa. Kando yake kuna simu ya rununu. Anasoma kwa njia ya mtandao. Nyuma kuna vitu ambavyo vimewekwa.

Huyu ni mtu ambaye ameketi mezani huku akitazama tarakilishi yake iliyofunguliwa. Kando yake kuna vitabu ambavyo vimefunguliwa. Nyuma yake kuna vitabu zilizopangwa kwenye rafu na kuna mimea inaonekana nyuma.

Hawa ni watu ambao wameketi mezani. Wamefungua kitabu. Mmoja amevalia miwani na mwingine hana. Anamshika mkono. Wanasomaa na breli. Yuko na ulemavu wa macho.

Hawa ni watu ambao wamevalia sare zimefanana. Wako mezani na tarakilishi moja ambayo wanaitazama wote. Wanasoma kupitia mtandao. Nyuma yao kuna mtu ambaye amesimama akiwa na shughuli zingine.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini kwa gari ya gurudumu. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa, anaitazama. Kuna daftari mezani. Kando kuna meza iliyoekelewa vitabu. Mbele yake kuna watu ambao wameketi, wanasoma kwa njia ya mtandao.

Hawa ni watu ambao wameketi mezani , wameshikana mikono yao wakiekelea kwa meza ,wameinamisha vichwa vyao kwa njia ya maombi , wengine wamevalia miwani .

Hawa ni watu ambao wameketi mezani. Kila mmoja wao yuko na tarakilishi ambayo imefunguliwa. Wako na vitabu mezani na simu za rununu. Wanasoma kupitia mtandao. Wengine wameangalia kando.

Huyu ni mtoto na mlezi wake ambao wameketi mezani. Mbele yao kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa na vitu vya mtoto vya kucheza. Anasomeshwa kupitia njia ya mtandao na mlezi wake.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini. Mezani mwake kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa, kuna sahani iliyo na chakula na daftari iliyo kando. Amevalia miwani anasoma kwa njia ya mtandao.

Huyu ni mtu ambaye amesimama mezani. Mbele yake kuna kitabu ambacho kimefunguliwa, anasoma kwa vidole vyake huku akitumia brailles ,yuko na ulemavu wa macho.

Hili ni darasa la watoto ambao wakona na ulemavu wa kuskia. Mbele yao ni mwalimu ambaye anawafuza kwa njia ya ishara. Mtoto mmoja anaonyeshana kuelewa vile ambavyo mwalimu anafanya na kufanya kama afanyavyo.

Hawa ni watu ambao wameketi chini. Mbele yao kuna talakilishi ambayo imefunguliwa. Nyuma kuna rafu ambayo imepangwa vitabu. Wanasoma kwa njia ya mtandao.

Hawa ni watu ambao wameketi chini mezani. Mmoja amevalia barakoa. Wanajifunza kusoma kwa njia ya ishara. Nyuma yao kuna vifaa ambavyo ni tofauti tofauti vya kusoma.

Huyu ni mtoto ambaye ameketi chini, amevalia miwani na chombo cha kusikiliza. Ameshika kibandiko cha kuonyeshana maandishi ya kusoma kumsaidia kusoma na kuelewa.

Huyu ni mtu ambaye ameketi mezani mwake ameshika kalamu na kitabu ambacho kimefunguliwa akitabasamu. Vitabu vingine vimewekelewa juu ya meza yake. Kando yake iko rafa ambayo imefungwa na imeekelewa maua.

Hawa ni watu ambao wameketi chini. Mbele yao, kuna tarakilishi iliyo mezani. Wameifungua na wanaitazama kwa makini. Nyuma kuna rafu ambayo imepangwa vitabu.

Huyu ni mwanafunzi na mwalimu wake. Mwalimu ameshika kitu mkononi ambacho mtoto anajaribu kusoma. Nyuma yake kuna rafu ambayo imewekwa vitabu. Kuna picha ambazo zimebandikwa ukutani kando kando.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini na amevalia miwani na kushika picha ambayo anasoma. Nyuma yake kuna mwingine ambaye amesimama akitazama picha ile ile. Wanaonekana kusoma pamoja.

Hawa ni watu ambao wameketi. Mbele yao kuna tarakilishi imewekwa mezani na vitabu ambavyo vimefunguliwa. Kuna mtu ambaye anawatazama amevalia miwani na ameshika tarakilishi. Wanatazama mtu aliye katikati anaongea kwa lugha ya ishara. Nyuma kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Huyu ni mtu ambaye yuko katika gari ya gurudumu. Karibu na yeye yukona rafu ambayo imepangwa vitabu kwa ustaarabu mkubwa. Nyuma yake kuna picha ambayo imewekwa.

Huyu ni mtoto ameketi mezani. Ameshika kalamu na karatasi, amevalia chombo cha kusikiliza kwa masikio. Meza yake iko na vitabu zingine. Nyuma yake iko watoto ambao wameketi pia na picha ambazo zimewekwa kwa ukuta.

Hawa ni wanafunzi ambao wameketi mezani. Kila mmoja yuko na kitabu ambacho kimefunguliwa. Wanasoma na mikono yao. Wako na ulemavu wa macho. Wanatumia braille .

Hawa ni watoto ambao wameketi mezani wakisoma. Kila mmoja ameshika kalamu na kufungua kitabu chake. Katikati ya meza kuna kalamu ambazo zimewekwa hapo. Nyuma yao kuna rafa ambazo zimepangwa vitabu. Kuna vibandiko ambavyo vimewekwa ukutani vya kusoma.

Hawa ni watu ambao wameketi. Mezani mwao kuna kitabu ambacho kimefunguliwa. Wanasoma kwa njia ya ishara. Wako na ulemavu wa macho. Mmoja amevalia miwani ya kumsaidia kuona. Amemshika mwenzake mkono.

Huyu ni mwalimu ambaye Yuko na wanafunzi wake wameketi mezani iliyo na vitabu na tarakilishi ambayo ok wameshika anamfunza mtoto akitazama tarakilishi kwa makini Sana. Nyuma iko na ubao yakijani kibichi ambayo imeekwa picha tofouti tofouti .

Huyu ni mtoto mdogo amekalia kiti cha gurudumu , kitabu mkononi anasoma . Amezingirwa na miti mirefu na mahala ambapo ameketi pako na nyasi mbichi.

Huyu ni mtu ambaye ameketi, mezani mwake ameshika kalamu, na daftari, mbele kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa, anaitazama huku akiandika. Kando yake kuna rafa, kwa meza kuna kikombe ambacho ni cha rangi nyeupe.

Huyu ni mtu ambaye ameketi ,mezani mwake ameeka simu ya rununu ambayo anaitazama. Amevalia chombo cha kusikiliza. Nyuma yake kuna rafu ambayo iko na vitu tofauti tofauti.

Huyu ni mtu ambaye amesimama mkononi mwake ameshika vitabu. Mgongoni ameubeba mfuko. Kando yake kuna viti ambavyo havina watu. Anatazama pande moja.

Huyu ni mtoto na walimu wake wawili, mezani kuna kalamu za rangi tofauti tofauti, na hata karatasi. Ameshika kalamu anafunzwa vile ya kuandika, kwa ukuta kuna picha ambazo zimebandikwa.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini, mbele yake kuna kitabu ambacho kimefunguliwa kimewekwa mezani. Nyuma kuna rafu ya vitabu ambayo imepangwa kwa utaratibu mzuri sana.

Hawa ni watu ambao wameketi darasani kwenye meza kwenye meza moja wakiangaliana. Mezani kuna kitabu ambacho kimefunguliwa na kalamu. Kuna mfuko mdogo pia . Wanasoma kwa njia ya ishara.

Hawa ni watu ambao wako darasani. Wameketi pamoja wakiangaliana. Nyuma yao kuna dawati ambazo hazina watu. Kwa meza yao kuna kitabu ambacho kimefunguliwa na simu ya rununu. Wanasoma kwa njia ya ishara.

Huyu ni mtu ambaye ameketi nje uwanjani. Ameshika simu ya rununu mkononi. Mkono mwingine ameshika kalamu na kitabu. Amevalia miwani.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mezani mwake kuna kitabu ambacho kimefunguliwa na amekishika na mikono yake miwili ndiposa aweze kusoma. Yuko na ulemavu wa macho.

Huyu ni mtu ambaye ameketi. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo anatazama. Mezani pia kuna vitu ambavyo kuna vitabu. Nyuma kuna rafu vitabu ambayo imepangwa kwa mpangilio mzuri.

Hawa ni watoto ambao wameketi darasani wakiwa wametulia wakisubiri. Wengine wako na vitabu mezani ilhali wengine hawana.

Huyu ni mtu ambaye ameketi, anaonekana kutabasamu sana na kuongea kwa ishara. Mbele yake kuna kikombe ambacho ni cha chai. Kuna kibeti ambacho pia kimeekelewa juu. Kando pia kuna miwani.

Hawa ni watoto ambao wameshika kila mmoja rangi. Wamejipaka rangi tofauti tofauti. Wanaonekana kutabasamu kwa kazi ambayo walikuwa wakifanya wote. Wamevalia sare ambazo zinafanana.

Hawa ni watoto ambao wako darasani. Mezani kunaonekana kuko na vitabu na vifaa vingine. Hapa kuna mtoto ambaye anaandika akitumia mguu wake, wengine wamelala chini.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake wameketi chini na mbele yao kuna meza ambayo imeekelewa kitabu na mchoro fulani ili kuonyesha mwanafunzi jinsi ya kusoma.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake. Wako katika darasa. Mezani mwao kumewekwa kalamu ambazo ni za rangi mbali mbali. Mwalimu anamwonyesha jinsi ya kushika kalamu.

Hawa ni wanafunzi. Wamevalia sare zinafanana. Wako katika darasa. Wanasoma kupitia tarakilishi. Wamevalia vifaa vya kuwasaidia kusikia na pia wamevaa miwani.

Huu ni ukumbi wa mihadara, mbele kuna mtu ambaye ameketi akiwatazama wenzake ni yeye ndiye mwalimu. Wengine wamekaa wakimwangalia. Mbele ya meza kunatakirisha ambayo anatumia. Inaonekana akiongea kutumia ishara.